Vipande vya chakula vya rangi ya dhahabu vinakaangwa kwenye mafuta mengi ndani ya kikaango cha chuma. Vimepangwa pembeni kila moja kikiwa kimezama nusu kwenye mafuta yanayochemka kwa nguvu. Mandhari inaonyesha maandalizi ya vitafunwa vya mtaani.

Ndizi mbichi za kijani zimepangwa kwa wingi katika marundo makubwa zikionekana kuwa zimevunwa hivi karibuni. Kila rundo lina mashina yaliyoshikilia ndizi kwa pamoja zikionyesha uzalishaji mkubwa wa kilimo.

Nazi imefunguliwa hivi punde ikishikiliwa kwa mkono mmoja. Sehemu ya juu imekatwa vizuri ikifichua nyama nyeupe. Nyuma kuna nyingine kadhaa zingine zikiwa zimefunguliwa pia. Mtu aliyevaa suruali buluu anaonekana kwa sehemu.

Mtu anakatakata nyama kutoka kwa mashine ya kuchoma inayozunguka wima. Nyama imepangwa kwa tabaka juu ya mshikaki mkubwa ikichomwa na moto upande mmoja. Kwa kutumia kisu kikubwa, mtu huyo anakata vipande ambavyo vinaanguka kwenye sinia.

Bakuli ya maharangwe yaliyopikwa imepambwa na pilipili mboga ya kijani juu likiwa pembeni ya kikombe cha chai au kahawa kilichowekwa juu ya sahani na kijiko, vyakula vyote vimepangwa juu ya trei ya manjano iliyowekwa kwenye meza ya chuma.

Mahindi mabichi yamepangwa kwa wingi juu ya meza ya mbao yakiwa bado na maganda yake ya kijani kibichi. Pembeni kuna viazi vikuu vilivyokomaa vikiwa na ngozi ya udongo na rangi ya kahawia. Chupa mbili zenye kioevu cha rangi ya dhahabu zimesimama upande wa kulia wa meza.

Samaki mzima wa kukaanga amewekwa kwenye sahani ngozi yake imesokotwa vizuri na inaonekana kuwa na ukoko wa kuvutia. Pembeni kuna vipande vya limau nyanya na kitunguu jekundu vilivyopangwa kwa ustadi. Kisu na umma vimepangwa kwa utaratibu mazingira yakionyesha mlo wa baharini.

Katika bakuli jeupe lenye mpini wa rangi ya chungwa vipande vya viazi vilivyokaangwa kwa ustadi vinaangaza kwa rangi ya dhahabu. Karatasi ya chini imechukua mafuta yaliyobaki ikidhihirisha umakinifu katika maandalizi.

Watu wanapanda migomba wakiwa na hisia za mshikamano na utunzaji wa mazingira. Wanashirikiana kwa mikono na vifaa kupanda miti katika ardhi yenye rutuba, huku majani ya migomba yakisimama kwa nguvu kama ishara ya maisha mpya.

Ng'ombe wamesimama kwa mstari ndani ya banda la kisasa, kila mmoja akiwa ameunganishwa na mashine ya kukamulia maziwa, vikombe vya kuzuta vimefungwa kwenye viwele vyao na maziwa yanatiririka kupitia bomba hadi kwenye mitungi mikubwa ya plastiki.

Meza imepangwa kwa vyakula vitatu vya kuvutia. Sahani ya kwanza ina saladi, sahani ya pili ni biriani yenye mchele, sahani ya tatu ni raita mtindi wenye viungo na mboga laini. Taa ndogo imewashwa katikati, ikiongeza hali ya utulivu na ukarimu kwa chakula cha jioni.

Makaa yanapasha moto mahindi, zilizocharazwa kwa rangi ya dhahabu na nyeusi. Kila moja likivuta harufu ya uchemsho wa mitaani. Vifuniko vya maganda vilivyofuliwa vimekunjwa pembeni, vikitoa nafasi kwa nafaka kuingia moja kwa moja kwenye moto.

Vikasha vya viungo na miti shamba, vimepangwa kwa ustadi katika soko la kitamaduni. Kila bakuli likitoa ladha tofauti za rangi: njano, udongo, kijani kibichi na waridi wa maua yaliyokaushwa.

Chini ya mti mkubwa wenye matawi mapana na majani mabichi, viti na meza zimepangwa kwenye sakafu ya mawe vikitoa mandhari ya utulivu wa nje. Nyasi safi na uzio mweupe kuongeza mvuto wa mazingira ya baharini.

Samaki mkubwa wa kuchoma ameekwa kwenye sinia, amepambwa kwa vipande vya limau, nyanya ndogo, vitunguu vyekundu vilivyokatwa mviringo na majani. Pembeni kuna sinia ndogo zilizojaa sambusa, vyakula vimepambwa kwa ustadi vikionyesha maandalizi ya mlo wa pamoja.

Ndizi mbichi imeninginia kutoka kwa migomba yenye majani mapana ya kijani kibichi. Shamba hili linaonyesha ustawi wa kilimo ambapo mimea huota kwa wingi chini ya hali ya hewa yenye unyevunyevu. Mandhari hii ni ushahidi wa kazi ya wakulima.

Makaa inawaka polepole chini ya viazi vitamu na mahindi yaliyopangwa kwa ustadi. Moto wa kienyeji unatumika kupika bila gesi wala umeme. Mkono wa mpishi unaonyesha ustadi wa kizazi. Hii ni picha ya maisha ya kawaida yenye thamani kubwa.

Rafu ya mbao imepangwa kwa safu tatu za mitumi ya kioo kila moja ikiwa na viungo na bidhaa kavu za rangi mbali mbali. Safu ya juu ina vipande ya rangi nyeupe, buluu na njano pamoja na vipande vya mstatili na mviringo. Safu ya katikati imejaa viungo vya nyekundu, buluu, machungwa na kijani.

Shamba lenye msongamano wa migomba linaonekana, kila mmea ukiwa na majani makubwa ya kijani yanayoning’inia kwa uzito. Majani haya yamechanuka kwa upana, yakifunika sehemu kubwa ya mandhari. Anga la nyuma lina rangi ya buluu iliyochanganyika na mawingu meupe, likionyesha hali ya hewa tulivu.

Tembo mmoja anatembea upande wa kushoto kwenye uwanda wenye nyasi huku kundi la wengine likiwa nyuma yake. Mandhari ina vichaka vilivyotawanyika na miti michache chini ya anga lenye mawingu. Picha hii inaonyesha maisha ya wanyamapori katika mazingira yao asili.

Njia ya mawe imepita katikati ya nyasi zenye kijani kibichi ikizungukwa na miti na mimea ya kupendeza. Ukuta mweupe mwenye muundo wa kipekee umejengwa pembeni ukibeba bango ndogo. Mandhari inaonyesha bustani iliyotunzwa vizuri.

Mandhari ni ya utulivu wa kijani. Bwawa dogo yenye maji safi yaliyotulia yakirudisha taswira ya mimea ya majini kama vile nyasi ndefu zinazo zunguka. Asili inavutia kwa unyenyekevu wake.

Meza imejaa vyakula vya kuvutia mishikaki ya nyama, samaki wa kukaanga, mikate, kaa na pweza vyote vikiwa vimepangwa kwa mvuto. Chupa za soda na michuzi zimesimama pembeni zikiashiria ladha tofauti. Nyuma kuna watu wanazunguka wengine wakiuza, wengine wakichagua. Mandhari ya baharini na mashua zinazotanda mbali huongeza uzuri wa tukio hili la kitamaduni.

Mkulima ameketi chini akikusanya maziwa. Ndoo imewekwa chini ikipokea maziwa safi yanayotiririka kwa ustadi. Nyuma yao kuna ukuta na matawi yaliyotawanyika yakionyesha mazingira ya shamba la kijijini.

Mti mkubwa wenye mashina, yenye mikunjo na majani mabichi. Umeota katikati ya eneo la wazi, lenye udongo wa rangi ya mchanga. Viti vya mbao vimepangwa kwa utaratibu mbele ya mti huo, vikionekana kuwa vinangojea kutumika kwa tukio fulani.

Sahani kubwa ya biriani imejaa wali wenye rangi mbalimbali, nyeupe, ya chungwa na ya manjano. Ukipambwa kwa vipande vya nyama vilivyopigwa kwenye mchuzi mzito wa kahawia. Juu ya wali kuna majani mabichi yaliyokatwa yakiongeza harufu na mvuto wa chakula.

Katika soko la wazi, vikapu vikubwa vimejaa samaki waliokaushwa kwa moshi. Nyuma yao, mitungi ya plastiki na bidhaa za nyumbani zimewekwa kwa uangalifu zikionyesha mchanganyiko wa biashara ya chakula na vifaa vya matumizi ya kila siku.

Ndizi mbichi za kijani zinakua, bado hazijaiva jambo linaloonekana kwa rangi yake ya kijani kibichi. Mmea huo uko katika shamba ambapo mimea mingine inaoneka nyuma. Ardhi imefunikwa na majani yaliokauka.

Ufukwe wa mchanga unaenea mbele kukiwa na miti ya minazi na mengine yenye majani mazito inayotoa kivuli cha asili. Mawe madogo na mimea ya pwani vimetawanyika kwenye mchanga vikiongeza uzuri wa mandhari. Bahari inaonekana kwa mbali.

Njia ya udongo inaelekea katikati ya eneo lenye nyasi na uota wa kijani. Kuna miti na vichaka vinavyozunguka njia. Jengo moja lina paa la makuti, huenda ni nyumba au vibanda vya kijiji.

Sahani kadhaa zimepangwa kwa mstari juu ya meza, kila moja ikiwa na wali wa biriani uliochanganywa na vipande vya nyama. Rangi ya chakula ni ya kuvutia. Mandhari inaonyesha mazingira ya sherehe au tukio la kijamii.

Bustani yenye mvuto wa asili imejaa mimea ya aina mbalimbali, miti mirefu ya mitende, nyasi laini na mti mkubwa wenye mizizi iliyojitokeza ardini. Mwanga wa jua unapenya kupitia matawi ukitengeneza vivuli vya kupendeza.

Mijengo mirefu na vichaka vya kijani vinajaza mandhari huku paa la jengo ndogo likichungulia kwenye msitu. Mimea midogo imemea kando ya ufuo ikionyesha uhai wa mazingira ya pwani. Hii ni taswira ya utulivu, ubunifu wa jamii na uzuri wa asili.

Picha inaonyesha rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani zikiwa bado zimeunganishwa katika mashina yao, zimepangwa kwa wingi ikionyesha mavuno ya hivi karibuni. Nyuma kuna miti ya ndizi na mimea mingine ikithibitisha kuwa eneo hili ni shamba la ndizi.

Mtu amesimama kando ya ng'ombe mweusi na mweupe katika mazingira ya shamba au kituo cha maziwa amevaa shati jeupe na buti nyeupe za mpira. Sakafu ya zege inaonekana kua na unyevunyevu na ng'ombe amefungwa kwa nyororo shingoni.

Sahani nyeupe imejaa wali uliochanganywa na vipande vya nyama huenda ni mbuzi au kondoo waliopikwa kwa viungo vya kupendeza, juu ya wali kuna mchuzi mwekundu, pembeni kuna vipande vya vitunguu na nyanya vilivyokatwa, ndizi nzima imewekwa upande mmoja wa sahani.

Chakula mbali mbali kimepangwa mezani kwa mpangilio wa kuvutia. Kuna sahani ya buluu yenye mchanganyiko wa mboga zilizokatwa. Pembeni kuna sahani nyingine yenye mchuzi mwekundu, pia kuna sahani ya chuma yenye mshikaki ya nyama iliyochomwa.

Mtu amesimama kwenye maabara safi, amevaa koti jeupe, glavu za buluu na kifuniko cha nywele cha kijani. Mezani kuna chupa na viombo vingine vya majaribio. Anaushika mtungi mweupe huenda anapima dutu au anachanganya kemikali.

Mahindi yaliyokaangwa yameshikwa kwa mikono miwili ikiwa yamechoma vizuri na kupewa viungo vinavyong'aa. Pembeni kuna vipande vya viazi vitamu au ndizi za kupika vilivyowekwa juu ya karatasi vikiwa vimeiva na kuonekana laini.

Ng'ombe mweusi na mweupe amesimama kwenye banda lenye sakafu ya vipande vya mbao, akimkabili mfanyakazi aliyevaa mavazi ya bluu anayekamua kwa mikono. Karibu kuna ndoo nyekundu na chombo cha samli cha bluu vikikusanya maziwa safi.

Mtu mmoja amesimama mbele ya meza ya muuzaji wa vyakula vya mitaani, akishika sambusa moja mkononi na sahani ya karatasi, yenye vitafunwa zaidi mkono wa pili. Meza ina chupa ya maji na kikombe chenye kinywaji cha kijani kilicho na mrija. Vitafunwa vimepangwa vizuri juu ya karatasi.

Kituo cha kukamulia maziwa ambapo ng'ombe kadhaa wamesimama kwenye vibanda vya chuma chini ya paa la bati. Watu wawili wanaonekana wakihudumu. Mmoja amevaa koti la buluu na suruali ya kijani akishughulikia chombo cha maziwa na mwingine amepiga magoti akirekebisha mashine ya kukamua.

Wauzaji wa samaki wameketi na kusimama nyuma ya beseni na vyombo vikubwa vya plastiki vilivyojaa samaki wa aina tofauti. Kuna wadogo, wa wastani, na pweza waliopangwa kwa rangi ndani ya vyombo vya buluu, nyekundu na kijani. Soko liko nje chini ya miti na hema iliyotoa kivuli.

Soko la samaki limejaa shughuli. Muuza samaki amesimama nyuma ya meza iliyojaa samaki wa aina mbalimbali, wakiwa wamelazwa kwa mpangilio mzuri. Watu wengine wanaonekana wakizunguka wakichunguza bidhaa. Nyuma yao kuna vibanda vingine vya soko na mitende.

Udongo mwekundu ulioandaliwa vizuri unaonyesha maandalizi ya kupanda mazao. Pembeni kuna mimea ya migomba iliyojaa majani ya kijani kibichi. Mazingira yamezungukwa na uoto wenye mvuto wa kupendeza anga lina rangi ya buluu safi, mawingu meupe yakisafiri taratibu juu ya mandhari tulivu ya kijijini.

Bomba la samawati za plastiki zimetandazwa kwenye ukuta wa jengo zikifanya muundo wa mabomba ya maji wenye mikunjo na viunganishi vya kisanifu. Kushoto mti wenye majani mabichi umeota karibu kabisa na ukuta.

Samaki wa aina mbalimbali na kamba wamepangwa juu ya turubai ya blu wakionyesha rangi tofauti na ukubwa wa kila mmoja. Mtu aliyevaa shati ya blu anashika mfuko wa plastiki akihifadhi samaki waliowekwa tayari kwa mteja pembeni, kuna chombo chekundu na bakuli la chuma.

Picha inaonyesha sinia lililojaa sambusa nyingi za umbo la pembe tatu. Zimekaangwa hadi kuwa na rangi ya dhahabu ishara kuwa zimepikwa vizuri na kuwa na ukoko wa crispy . Hakuna maandishi, hesabu wala maswali ya kazi ya nyumbani kwenye picha hii.

Vyakula vya kukaanga vimepangwa kwa wingi juu ya meza vikionyesha aina mbalimbali za vitafunwa. Kuna mayai yaliyofunikwa na nyama na mikate ya unga pamoja na vitumbua na vyakula vingine vya kukaangwa vilivyowekwa kwa mfungu.

Twiga watatu wamesimama kwenye mazingira yenye kijani kibichi wakizungukwa na miti na vichaka vinavyoongeza uzuri wa mandhari. Miili yao ina madoa ya kahawia yaliyopangwa na mistari nyeupe ikionyesha miundo wa kipekee wa ngozi.

Pwani imepambwa na mitende mirefu yenye majani mabichi, likitoa kivuli juu ga banda la mbao lililojengwa kwa ustadi wa kienyeji ukuta mdogo wa mawe unatenganisha mchanga na eneo la makaazi, maandhari hii inaonyesha maisha ya pwani.

Kibanda chenye paa la nyasi kimesimama katikati ya kijani kibichi. Kina uzio mweupe wa mbao na nguzo zinazounga mkono muundo huo. Mbele, mitende miwili imesimama kwenye ardhi ya mchanga kikionyesha mazingira ya ufukweni.

Mizizi minene ya mti imegawanyika kama njia tofauti za maisha, kila shina likibeba ujumbe. Majani yanacheza chini ya mawingu tulivu huku mtu mmoja akipita bila haraka upande wa nyuma.

Kundi hili la ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi limejikusanya kuzunguka chombo cha matairi kilichobadilishwa kuwa sehemu ya kuweka nyasi. Kila mmoja amevalishwa alama ya sikio ya manjano ishara ya utambuzi wa mifugo.

Mtu aliyevalia fulana ya buluu na kofia nyeupe, amesimama nyuma ya jiko la wazi akichoma miwa ya mahindi juu ya moto unaowaka taratibu. Kando yake kuna meza ya muda iliyotengenezwa kwa vifaa ikiwa na vitu vya kijani na nyekundu.

Watu kadhaa wanahusika katika shughuli mbali mbali kuna vibanda vingi vinavyoonyesha bidhaa tofauti hasaa samaki waliokaushwa na vyakula vingine vilivyokaushwa watu wanaonekana wakizungumza na kuchunguza bidhaa waki changamka katika mazingira ya kibiashara.

Juu ya sahani yenye mambapo ya maua, vipande vitatu vya maandazi vimepangwa pembeni ya maharagwe yaliyopikwa kwa mchuzi. Rangi ya chakula inavutia. Chini ya sahani kitambaa chekundu chenye miduara ya manjano na nyeusi kinaongeza mvuto wa kitamaduni.

Kando ya barabara, muuzaji wa nyama anachoma mishikaki juu ya jiko la makaa, akigeuza kwa ustadi, ili kuhakikisha kila kipande kinaiva sawasawa. Pembeni bakuli la manjano lina nyama mbichi tayari kwa kuchomwa, huku chupa ndogo yenye kifuniko cha kijani ikionyesha viungo.

Msitu mnene wenye mimea ya kijani kibichi ya aina mbalimbali, mbele yake kuna eneo la mchanga likionyesha kuwa uko karibu na ufukwe au eneo la pwani. Nyuma ya mti kunajengo linalonekana juu ya vilele vya miti ishara ya uwepo wakimaendeleo ya binadamu karibu. Anga ni ya mawingu na mwangaza ni hafifu.

Sahani kubwa imewekwa juu ya meza ya kijani. Karibu na sahani kuna chupa mbili za plastiki za rangi ya chungwa na nyekundu. Juu ya sinia la chuma kuna bakuli mbili ndogo, moja ikiwa na mchuzi mweupe wenye viungo vya majani, nyengine ikiwa na mchuzi wa kahawia nzito.

Mtu aliyevaa koti la mahabara na neti ya nywele anamimina kimiminika kutoka kwenye chombo cha chuma hadi kwenye mashine ya chuma. Mashine hio iko ndani ya chumba chenye kuta za vigae vyeupe. Mandhari inaonyesha mazingira ya kiwanda.

Sahani ni safi, mpangilio wa vyakula unaonyesha usafi, usanii wa kupendeza na mialiko ya ladha. Mwangaza wa picha na mandhari nyeusi ya nyuma huongeza mwonekano wa vyakula zikitokeza kama kito cha kuonja kilichowekwa kwa makini.

Mimea ya ndizi zenye majani mapana na yenye afya, zinamea ndani ya nyumba. Mpangilio huu wa kilimo cha ndani unaonyesha udhibiti wa hali ya hewa, mwanga na unyevu kwa ustadi ukihakikisha ukuaji bora wa mimea.

Viboko wawili wanakula chakula kutoka kwenye vyombo vya mviringo vilivyojaa makonge maalum. Wamejikita kwenye shughuli hio, mmoja akiwa ameelekea kwenye kamera na mwingine akielekea upande kidogo.

Sahani imejaa vyakula mbalimbali vilivyokaangwa ikiwa na sambusa mbili na maandazi mbili. Pembeni kuna vipande kadhaa vya chapati vilivyopangwa kwa utaratibu. Bakuli ndogo limejaa maharagwe kwenye mchuzi wa krimu.

Fukweni, tunakutana na mwingilio wa mazingira asilia na athari za shughuli za kibinadamu. Mchanga uliofunikwa kwa majani ya kijani na maua ya zambarau, unachangia mandhari ya kuvutia, wakati chombo cha waya cha mstatili, huenda kikawa mtego kimewekwa katikati ya kichaka.

Mtu amesimama shambani kati ya migomba akifanya kazi na kifaa kilichowekwa juu ya mlingoti. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na migomba imepangwa kwa mpangilio mzuri. Kifaa kingine kidogo kiko mbele pia kikiwa juu ya mlingoti.

Mchanga mweupe umetandaa mbele, ukiwa na vipande vya mbao vilivyotawanyika bila mpangilio. Kulia kuna muundo wa mbao uliojengwa kwa magogo, unaoonekana kama fremu ya jengo lililoachwa au halijakamilika. Nyuma yake mitende mirefu imesimama, ikichanganyika na uoto wa asili.

Ndizi mbichi za kijani zimepangwa juu ya gari jeupe zikiwa bado na majani makubwa ya mmea. Mizigo hio imefungwa kwa paa na ustadi ikionyesha maandalizi ya usafirishaji.

Ndani ya soko la samaki lenye dari lililochakaa na kuta zenye alama za muda, watu wamesimama katika mzunguko wa biashara baharini. Mabadilishano ya maneno yanajaa hewani huku wengine wakishika vibuyu au kuhesabu maelewano.

Sahani imejaa kamba waliokaangwa kwa rangi ya dhahabu pembeni kuna viazi vya kukaanga vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Vipande vya limau vimewekwa kwa urembo pamoja na salad ndogo yenye matango.

Sahani ya chuma yenye vipande vinne vya kebabu vilivyotengenezwa kwa nyama na viungo, pembeni kuna vipande vya nyanya na vitungu vilivyokatwa, nyuma ya sahani hiyo kuna vyakula tofauti ikiwemo, mkate na mchuzi, rangi za chakula ni angavu.

Nazi misafi na imewachwa wazi ikionyesha nyama laini ya nyeupe iliyojaa uzito wa ladha na virutubisho, imetanda kwa unene maridadi ikilingana na maji baridi yaliyofichwa ndani yake.

Mandhari ya pwani yenye mchanga upande wa kulia na uota mnene wa kijani upande wa kushoto. Mitende kadhaa imesambaa katika eneo la uota na kuna majengo yenye paa nyekundu yanayo onekana katikati ya miti. Bahari iko upande wa kulia.

Mstari wa miti ya ndizi umepangwa kwa utaratibu, kila mti ukiwa na majani makubwa ya kijani yanayoning'inia juu. Vishale vya ndizi mbichi vimejikita katikati ya mashina vikionyesha hatua ya ukuaji. Ardhi imefunikwa na majani yaliyokauka na udongo wa rangi ya kahawia.

Samaki wa rangi tofauti wanazunguka ndani ya maji yenye kijani kibichi huenda kutokana na mwani au mwangaza wa mimea ya karibu, baadhi ni wa rangi ya machungwa wengine ni wa giza wakielea kwa kasi tofauti.

Meza imepambwa na sahani mbili za wali. Moja ikiwa na ndizi na mchuzi nyingine ikiwa na mchanganyiko wa mboga. Katikati kuna bakuli la mchuzi wa rangi ya kahawia. Glasi mbili zenye vinywaji tofauti, moja ya rangi ya chungwa, nyingine ya kahawia nyepesi, zinakamilisha mandhari.

Kontena za plastiki zimepangwa kwenye meza ya soko kila moja likiwa na viungo tofauti. Nyuma ya meza watu wanashughulikia kununua matunda na mboga kutoka kwa vibanda vingine. Mandhari inaonyesha shughuli za kila siku sokoni.

Watu watatu wanashughulika na mzigo kubwa wa ndizi mbichi zimetandazwa juu ya majani makubwa zikipangwa kwa uangalifu. Mazingira ya nje yanaonyesha mashamba, miti mirefu imeota nyuma na shughuli inaendelea bila haraka.

Mwanamke ameketi ardhini kwenye shamba lenye migomba, akimenya ndizi au kitoke; vimewekwa juu ya jani kubwa la kijani. Ardhi ni tupu na kuna majani yaliyotawanyika pembeni.

Pwani yenye mchanga imejaa takataka mbalimbali zikiwemo vipande vya plastiki, chupa, kamba na maganda ya nazi yaliyooza. Hakuna watu wanaoonekana na anga haionekani. Likiacha mandhari ya kimya yenye uzito wa uchafuzi wa mazingira

Bustani yenye mandhari ya kuvutia inaonyesha njia ya mawe upande wa kushoto ikielekea kwenye uzio wa mbao. Nyuma zaidi kuna jengo lenye paa la nyasi lililofunikwa na miti ya asili. Mazingira haya yanatoa taswira ya bustani iliyopanuliwa kwa ustadi.

Biriani yenye rangi ya dhahabu imepambwa na viazi. Ikizungukwa na kachumbari ya kibichi na karoti iliyokatwa nyembamba. Sahani hiyo imewekwa kwa usafi juu ya uso wa meza na kwa mbali, paka amelala kwa utulivu.

Eneo la kuogelea linaonekana likiwa na bwawa wazi lililozungukwa na mawe ya kupendeza. Jengo la paa la makuti linasimama karibu, likiongeza mvuto wa kitropiki. Mitende na mimea ya kijani kuzunguka mandhari, huku majengo ya mbali yakionyesha mazingira ya mapumziko.

Mtumbwi wa mbao uliotengenezwa kwa mikono ukiwa umengezwa juu ya mchanga. Umejengwa kwa ustadi na mikato ya mviringo na mikwaruzo ya muda, kuonyesha matumizi ya muda mrefu.

Sahani ina mlo uliopangwa kwa mvuto wa kitamaduni na ladhaa. Wali wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na manjano unaashiria upishi wa viungo kama manjano. Katikati kuna kitoweo kinachoonekana kuwa mchuzi wa nyama.

Maandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi na miti mirefu inaonekana. Sehemu ya mbele ina vichaka na nyasi huku nyuma kukiwa na miti mikubwa inayofunika sehemu ya anga. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu, anga ikiwa imefunikwa na mawingu mepesi.